La saruji lililonyooka lenye kingo za chuma zenye rangi ya samawati pande zote mbili. Kando ya daraja, nguzo ndefu zenye taa za barabarani zimesimama zikielekea mbali zikipunguka ukubwa kadri zinavyokwenda. Upande wa kushoto wa daraja, kuna muundo mrefu wa chuma unaofanana na mnara huku upande wa kulia, mbele kidogo, kuna jengo lenye rangi ya samawati.

Kituo kikubwa cha umeme kilicho na miundo mingi ya chuma, nguzo refu na transfoma . Waya nyingi za umeme zinaonekana zikipita kati ya miundo hii kuashiria mfumo changamano wa usambazaji wa umeme. Eneo lote linaonekana kuwa wazi na lina udongo mwekundu pengine kuashiria bado linaendelezwa au linasimamiwa vizuri.

Eneo la viwanda lenye moshi mwingi unaotoka kwenye mabomba makubwa na miundo mingine kuashiria uwepo wa kiwanda au mtambo wa kuzalisha nishati. Mbele ya kiwanda, kuna mtu mmoja amevalia kofia ngumu nyeupe na koti la rangi ya kijani kibichi. Amesimama akitazama mbele akionyesha kuwa huenda ni mfanyikazi au msimamizi.

Mnara mrefu wa umeme ukiwa umeunganishwa na waya zinazoelekea kwenye kituo cha kusambaza umeme, ndani ya kituo hicho kuna transfoma kubwa na miundo mingine ya chuma yenye waya na vizu ya mzunguko yote yakionyesha mfumo tata wa usambazaji umeme. Eneo lote limetandikwa changarawe likiashiria nafasi ya wazina iliopangwa kwa ajili ya miundombinu hii muihimu.

Kituo kikubwa cha umeme kilicho na miundo mingi ya chuma na nyaya zinazounganisha. Kituo hicho kiko katika eneo la wazi lenye milima kwa mbali. Na kuna nyaya za umeme zinazoelekea mbali kutoka kituoni. Zinapitia mandhari ya kijani kibichi.

Ng'ombe mwenye pembe anasimama karibu na uzui wa waya akitazama mbele, nyuma ya ng'ombe kuna ardhi kahawia na mimea michache ya kijani huku miti mirefu ikionekana kwa mbali, upande wa kushoto kuna bango la kijani likionyesha picha la wanyama na nguzo za mbao zikishikilia uzito.

Daraja refu la reli likipita juu ya ardhi tambarare iliyo na mimea mingi inayofanana na nyasi au vichaka. Nguzo nyingi imara zimepigwa muundo mkuu wa daraja unaonekana kua na reli au mfumo wa njia ya usafiri juu yake. Mbingu inaonekana safi na ya samawati iliyokolea, ikionyeesha hali ya hewa tulivu na nzuri.

Safu za milima ya kijani kibichi zinaonekana nyuma zikifunikwa kwa, mawingu meupe kwenye anga ya samawati. Mbele ya mlima kuna bonde lenye mto unaopita katikati na kijiji kidogo chenye nyumba chache, kinachoweza kuonekana. Eneo la chini lina nyasi ndefu za kijani, na miti midogo ikionyesha mandhari asilia na tulivu.

Swara mwenye pembe ndefu zilizopinda na za rangi nyeusi anaonekana akila majani kwenye eneo lililo na nyasi nyingi. Rangi yake ni ya kahawia iliyokolea na sehemu ya tumbo yake ni nyeupe. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ardhi iliyo wazi na mimea ya kijani kibichi kuashiria mazingira ya wanyama pori.

Simba wawili wa kiume wakiwa kwenye mandhari ya nyasi ndefu chini ya anga lenye mawingu meupe. Simba mmoja anasimama akionyesha kinywa chake wazi kana kwamba anaguruma huku mwingine amelala chini akionekana ametulia. Wote wawili wana manyoya mengi shingoni na wanaonekana wakiwa katika mazingira yao asili porini.

Mazingira ya makaazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda ambao msichana mdogo aliyevaa sare ya shule ya kijivu anatembea kando ya mfereji mdogo uliojaa maji machafu na taka. Bata na vifaranga wachache wanaonekana wakitembea karibu na maji. Nyuma ya msichana kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na udongo na watoto wengine wanaonekana kwa mbali.

Kundi la swala wakiwa wengi wakijichunga na kutembea kwenye nyasi fupi za kijani kibichi. Nyuma yao kuna mtu mkubwa mwenye matawi mengi yanayosambaa na yasiyo na majani mengi labda kutokana na ukame au aina ya miti. Mandhari yote inaashiria mbuga au eneo wazi lenye mimea asilia likionyesha mazingara ya wanyamapori nchini Kenya.

Sehemu ya mto ulio tulia ukizungikwa na msitu mnene na mimea hai kote kando yake. Jambo linalo ashiria ufumo ekolojia wenye afya na usimamizi mzuri wa ukando wa kando ya mto. Miundo mbinu iliyo onekana kando ya mto inaweza kuashiria juhudi za usimamizi wa raslimali hii muhimu ya maji ikisisitiza umuhimu wa kudumisha uadilifu wa mazingira ya mto kwa matumizi endelevu na uhifadhi.

Mwonekano wa nje wa jengo kubwa la kisasa pengine uwanja wa ndege au kituo cha kimataifa ambapo bendera nyingi za nchi mbalimbali zimeinuliwa juu ya nguzo ndefu. Bendera hizi zinapepea angani chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe na baadhi ya miti yanaonekana katikati ya nguzo hizo.

Jengo la kituo cha maji labda cha kusukuma au kutibu maji mbele ya jengo hilo kuna mabomba makubwa ya rangi ya samawati yaliyosumika kwenye nguzo za mawe yakipita sambamba na ukuta wa jengo hilo jeupe paa la jengo hilo lina rangi ya samawati likiongeza mwangaza kwenye muonekano wa jumla

Ndege wawili ain ya korongo ambao ni warefu na maridadi wakiwa wanasonga mbele kwenye nyasi za kijani kibichi. Ndege hao wanatambulika kwa taji zao za dhahabu zenye manyoya kama sindano , nyuso nyeupe na nyekundu na manyoya ya kijivu meusi , meupe na ya kahawia kwenye miili yao.

Shughuli za binadamu katika maeneo la wazi ambapo matumizi ya maji yanaakisiwa kuwa makubwa kwa shughuli kama vile kufulia na hivyo kuibua maswali kuhusu usimamizi wa raslimali za maji na uwezekano wa uteremshaji wa maji machafu. Uwepo ya maji yaliyo tuama unaweza ukaashiria usimamizi duni wa maji taka au miundo mbinu isiyo tosheleza . Ikileta changamoto kwa uhifadhi wa mazingira na usimamizi endelevu wa raslimali katika eneo hilo.

Kifaru anakula majani yaliyotawanywa chini. Myama huyo ana rangi ya kijivu kahawia na anapembe yake moja inayoonekana vizuri. Kifaru huyo yuko ndani ya eneo lenye uzio wa waya ambao unaonekana wazi mbele. Udongo katika eneo hilo una rangi nyekundu huku, mimea michache ikionekana kwa mbali nyuma.

Darasa lililojaa wanafunzi waliovalia sare, wakifuatilia somo kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya darasa. Hii inaashiria umuhimu wa elimu ya mazingira kwa kizazi kijacho, ambapo wanafunzi wanajifunza kuhusu usimamizi endelevu wa rasilimali, changamoto za kimazingira na jinsi ya kushiriki kikamilifu katika kulinda sayari.

Ndovu mdogo akifurahia kunywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa iliyoshikiliwa na mkulima au mlinzi wa wanyamapori aliyevaa nguo za kijani na kofia. Kundi la watalii linaonekana likitazama nyuma likifurahia tukio hilo la kipekee. Mandhari ya nyuma inaonyesha mti na udongo mwekundu, ikionyesha kuwa tukio hili linafanyika katika hifadhi ya wanyamapori au kituo cha kulea ndovu.

Warembo watano wa taji wamesimama karibu na ukingo wa maji wakiwa na manyoya yenye rangi ya kijivu, nyeusi, nyeupe, njano na taji zao za dhahabu zikiwatofautisha. Mandhari ya nyuma inaonyesha udongo wa rangi ya kahawia na kuna swara wawili kwa mbali. Utulivu wa mazingira unaashiria utulivu wa asili au hifadhi ya wanyama.

Twiga akiwa karibu sana na kamera akionyesha ulimi wake wenye rangi ya zambarau nyeusi labda ya akijaribu kunyakua chakula au kutafuna kitu. Twiga huyu anaonekana akiwa ndani ya eneo lenye uzuio au kamba za kuzuia na nyuma yake kuna mandhari ya miti, vichaka vya asili vya kiafrika ikidokeza kuwa picha hii imepigwa katika hifadhi ya wanyama au kituo cha kulea twiga.

Makazi yasiyo rasmi au makazi duni yenye nyumba zilizojengwa kwa vifaa mbali mbali kama mabati na udongo, zikiwa zimesongamana kwa karibu. Chini ya makazi hayo kuna mkusanyiko mkubwa wa takataka na uchafu uliotapakaa ukiashiria matatizo ya usimamizi wa taka na usafi wa mazingira.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha msongamano wa mabasi ya abiria ambayo yanaonekana kuwa matatu yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria. Watu wengi wanatembea karibu na mabasi hayo baadhi yao wakiingia au kutoka na wengine wakisukuma mikokoteni iliyojaa mizigo. Majengo marefu ya biashara yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Barabara kuu pana inaonekana ikiwa imejaa magari mengi ya aina tofauti, yakiwemo mabasi, malori na magari madogo yakipita pande zote mbili. Upande wa kushoto wa barabara kuna kituo cha mabasi chenye watu wengi na vibanda vidogo vya biashara uku majengo marefu yakionekana nyuma.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha basi la samawati na njano lililosimama. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi. Baadhi yao wakiwa wamevalia sare kama za dereva, huku wengine wakiwa abiria. Kwa nyuma kuna majengo marefu pamoja na bango kubwa la matangazo.

Barabara kubwa yenye njia nyingi inaonekana kuwa na magari mengi kwenye pande zote mbili. Kuna matangazo makubwa kando ya barabara na milima au vilima vilivyofunikwa na miti na majengo yanaonekana kwa umbali. Upande wa kushoto, mabasi mawili makubwa ya rangi nyekundu na zambarau yamesimama. Anga linaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Barabara yenye magari yaliyosimama kwenye taa za trafiki zikionyesha rangi nyekundu. Baadhi ya magari ni meusi, meupe na pia kuna lori la kuchanganya saruji. Watu wawili wenye sare za rangi ya kijani na manjano wanaonekana wakisimamia magari, huenda ni maafisa wa trafiki au walinzi wa barabara.

Basi lenye rangi ya samawati na kijivu limesimama barabarani ikitoa moshi kutoka nyuma. Mlango wa abiria, upande wa kushoto liko wazi na abiria mmoja anaonekana akishuka. Watu wengine na pikipiki zinaonekana nyuma ya basi zikionyesha shughuli za usafiri. Mazingira yana miti mirefu na barabara zenye lami kuashiria kuwa ni eneo la mjini.

Barabara yenye lami ina magari yaliopanga foleni likiwemo lori ya kusafirisha saruji na gari jeupe ndogo. Upande wa kulia wa barabara ishara ya trafiki yenye duara nyekundu na mshale wa kugeuka nyuma uliokataliwa inaonekana wazi, karibu na taa ya trafiki yenye rangi ya chungwa iliowashwa.

Barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na msongamano wa magari na pikipiki zikisafiri. Juu ya barabara kuna bango kubwa lenye maelezo ya njia mbalimbali, likionyesha kuwa hii ni barabara inayounganisha miji mikubwa. Pia kuna mabango mengine madogo ya matangazo kando ya barabara na mnara ya mawasiliano kwa mbali.

Mwanamke amesimama kando ya barabara akiwa amevaa koti la kijani kibichi lenye mikono myeusi na suruali ya rangi sawa na koti, huku ndani amevaa fulana nyeupe ndefu. Mikono yake imekunjwa kifuani na anaonekana akitazama upande wa mbele kidogo. Upande wa kushoto wake mwanaume mwingine anaonekana akitembea na nyuma kuna gari lililoegeshwa. Upande wa kulia kuna banda la kuuzia miwani ya jua na vitu vingine.

Eneo lenye shughuli nyingi la mjini likiwa na mabasi mengi yakiwemo ya rangi ya nyekundu na kijani kikwapa yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole barabarani. Kuna watu wengine wanaotembea kando ya barabara huku mijengo mirefu ya jiji yakionekana nyuma ikitoa taswira halisi ya usafiri ya umma na msongamano wa watu katika jiji.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayopita pande zote mbili. Upande wa kushoto wa barabara kuna safu ya miti mirefu, na kwa umbali upande wa kulia, kuna ishara za barabara na miundo mbili mingine ya mijini. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo, ikionyesha siku ya kawaida yenye shughuli nyingi za usafiri.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari ya usafiri wa umma kama vile mabasi na matatu yaliyopanga foleni pamoja na pikipiki zikisongamana katikati ya magari. Baadhi ya madereva wa pikipiki wamevaa helmeti na jaketi za kuakisi mwanga zikionyesha kuwa ni waendeshaji bodaboda.

Basi kubwa la abiria lenye rangi ya samawati limeegeshwa kando ya nje. Mwanaume mmoja amesimama karibu na mlango wa basi akiwa ameliegemea. Kwenye dirisha la basi kuna mabango kadhaa yalio andikwa yenye maandishi mengi na yanaashiria ratiba njia na bei za safari. Sehemu ya chini inaonekana kuwa lami ikionyesha kuwa basi liko kwenye barabara iliotengenezwa vizuri.

Shughuli ikiwa na magari yaliyosimama kwenye trafiki na watu wakitembea kando ya barabara, katikati kuna alama ya barabara yenye duara nyekundu na mshale wa kugeuka uliokataliwa ikimaanisha kugeuka hairuhusiwi hapo, taa za trafiki zinaonekana na moja yao inaonyesha rangi nyekundu ikionyesha magari yaliyosimama, mwanaume mmoja anatembea mgongoni na mkoba na upande wa pili wa barabara anaonekana mwanaume mwingine.

Basi moja la rangi ya samawati likiwa limeegeshwa wazi wazi mbele. Nyuma yake kuna mabasi mengine kadhaa yanaonekana kuwa mbali na yakiwa yameegeshwa, yanaonyesha kuwa eneo hilo ni kituo cha mabasi au mahali ambapo mabasi mengine hukusanyika.

Barabara kuu yenye magari yakisafiri ikiwezakana barabara ya mjini, au inaelekea mjini kutokana na kuwepo kwa majengo kwa mbali na daraja la waenda kwa miguu. Upande wa kushoto wa barabara kuna mimea na miti mingi ikionyesha mandhari ya kijani kibichi. Pia kuna bango kubwa la matangazo kando ya barabara likionyesha ishara ya biashara au huduma.

Ardhi uliojaa matope na uchafu unaonekana kuwa na maji machafu yaliyotuama na kutiririka katika mifereji midogo. Upande wa kushoto, kuna mabati yaliyosimama ikiashiria uwepo wa makaazi au biashara ndogo ndogo. Kwa mbali, kuna baiskeli na miguu ya mtu iliyotupa kivuli kirefu kwenye ardhi yenye vumbi.

Sehemu ya udongo uliokuwa umechimba au kusogezwa ikionyesha udongo wenye matope na mawe. Kuna nyaya nyembamba pamoja ikiwa na rangi ya kijani na ingine ya kahawia zikipita katikati ya udongo huo ikionyesha kuwa zimefukiwa au zimefumbuliwa kutokana na uchimbaji.

Maji yakitiririka kutoka kwenye bomba la chuma likipita kwenye ukuta uliotengenezwa kwa mawe makubwa yaliyopangwa maji haya yanatiririka kwenye kidimbwi chini yake yanaonekana kuwa na povu ikionyesha mtiririko unaoendelea mandhari haya yanaweza kuwakilisha mfumo wa mfereji ya maji au chanzo kidogo cha maji katika mazingira ya asili

Tanki la maji lililopachikwa kwenye trela ndogo likiwa limesimama katikati ya shamba lenye nyasi za kijani kibichi na maua madogo ya njano yaliyotandikwa. Kwa nyuma kuna miti mirefu na mandhari ya milima ikionyesha mazingira ya mashamba yenye utulivu na asili.

Kundi la ng'ombe wengi wakinywa maji kutoka kwenye birika kubwa la mviringo la saruji. Ng'ombe hao wana rangi tofauti wakishana katika ya kahawia nyeusi na mchanganyiko wa rangi. Wanajikusanya kuzunguka birika, vichwa vyao vikiwa vimeelekezwa ndani ya maji. Mazingara yanaonekana nyuma ni ya ukame, yakiwa na miti machache iliyopoteza majani yake na ardhi iliyonyauka, ikionyesha eneo kame la malisho.

Chumba cha kuhifadhi maji ya kunywa, kikiwa na rafu za samawati zilizopambwa na matone ya maji. Rafu hizo zimejaa chupa za maji zilizopakiwa kwenye vifurushi. Juu ya rafu kuna chupa zingine zilizopakiwa kwa safu. Chini ya rafu kuna jokofu ya kijivu.

Tangi kubwa la maji la saruji liliinuliwa juu na nguzo imara likionyesha ishara ya uchakavu na kuachwa. Kuna ngazi ndefu za chuma zinazopanda kuelekea juu ya tangi. Tangi hilo limezungukwa na miti mirefu yenye majani mengi ambayo baadhi yanaonekana yakiwa yamebadili rangi kuelekea machungwa au kahawia, yakionyesha labda ni msimu fulani au aina ya miti.